Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kuna wataalamu wa tiba ya meno, wakiwa wanamwelekeza mtoto namna ya kusafisha. Ukutani kuna ubao wenye rangi nyeusi.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kikiwa kina mtaalamu wa kutibu Meno, akiwa amevaa glovu huku mkononi ameshika vyuma akimtibu mgonjwa alielala na kuachama.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kimepakwa rangi nyeupe, ndani kuna watu wawili mmoja mtaalamu wa meno akiwa amevaa koti jeupe, amevaa glavu pamoja na chuma usoni amefunga tochi, kwenye kiti amekaa mgonjwa akiwa ameachama anakaguliwa meno.

Chumba chenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna wataalamu wawili wakiwa wamevaa glovzi na barakoa, wakiwa wanamtibu mgonjwa alielala chini ameachama.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, ndani kina wataalamu wawili waliovaa mavazi maalumu, wakiwa wanamtibu mgonjwa aliyelala, wanatibu meno.

Watoto wengi wadogo wakiwa wameshika miche ya miti, wakiwa wanaipanda kwenye sehemu ya wazi. Kuna miti mingine ni mikubwa kuzunguka eneo hilo.

Mazingira yameharibiwa na maji mengi yaliyosomba vitu kutoka kwenye nyumba za watu, kama mabenchi na viti.

Jengo kubwa la kisasa, lenye mwanga wa kutosha, la hospitali, linalotumika kutoa huduma ya kutibu magonjwa mbalimbali yanayowapata wanadamu.

Eneo kubwa la hospitali, lenye mpangilio mzuri wa viti. Kuna watu wengiwamekaa na wengine wamesimama, wakiwa wanahitaji huduma mbalimbali. Kuna magari mengi yanayotoa huduma ya kwanza.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha, cha kuuza dawa za binadamu, zilizopangiliwa vizuri kwa kuvutia wateja. Ndani kuna mwanamke mmoja aliyevaa koti jeupe na miwani.

Sehemu yenye mwanga wa kutosha, ikiwa na wataalamu wa madawa ya binaadamu, waliovaa mavazi meupe pamoja na glavu wakiwa wanatoa vidonge kwa wahitaji.

Chumba chenye mwanga wa kutosha ndani kuna watu wawili, wamekaa watalamu wamadawa ya binadamu wakiwa wameshika kalamu na mwingine akiwa anabonyeza komputa.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha chenye wataalamu wengi wa afya waliovaa mavazi maalum wakiwa wanatoa tiba kwa mgonjwa, kina mitambo mbalimbali.

Wataalamu wengi wa madawa, wakiwa wamevaa mavazi maalumu meupe, wakiwa wamesimama na wengine wamekaa, wamevaa vitambulisho vya kazi.

Wataalamu wengi wa akili wa kike na wa kiume, wakiwa wamepanga mstari, wamenyoosha mikono kwa kufurahi, nyuma yao kuna nyumba iliyoezekwa kwa bati pamoja na miti inayoonekana kwa mbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga, wa kutosha kikiwa na mitambo mbalimbali ,kuna wataalamu watiba ya watoto wawili waliovaaa kofia ,barakoa na gloves huku kukiwa na mtoto amelala anapatiwa huduma.

Watu wengi wamekaa wakiwa wameshika watoto. Wamekaa kwenye viti vyenye rangi nyeupe, huku mmoja akiwa amesimama akiendelea kutoa huduma mbalimbali.

Chumba kikubwa chenye mwanga wa kutosha. Ndani kuna vitanda pamoja na wanawake wawili; mmoja akiwa amekaa amemshika mtoto na mwingine amesimama. Kinahusika katika utoaji wa huduma ya tiba kwa watoto.

Mwanamke mmoja ambaye ni mtaalamu wa tiba kwa watoto, akiwa amesimama kwenye chumba chenye mwanga wa kutosha, akiwa amemshika mtoto mdogo. Pembeni kuna jaba la kuhifadhia uchafu.

Chumba chenye mwanga wa kutosha kimefunguliwa, kinachotoa huduma ya uzazi. Ndani kuna mwanamke aliyebeba mtoto na kuna chandarua yenye rangi nyeupe.

Mtoto mdogo akiwa hospitali amewekwa kwenye mzani akiwa anapimwa kilo. Pembeni kuna picha yenye wamama pamoja na watoto.

Mtaalamu wa tiba za watoto akiwa amekaa kwenye kiti na mwanamke aliyeshika mtoto akiwa anampa maelekezo mbalimbali, nyuma yao kuna maua.

Mmea wa asili unaotumika kama dawa ya kienyeji umestawi, unatumika kutibu magonjwa mbalimbali kwa mfumo wa kienyeji.

Mmea wa asili unaotumika kama dawa za kienyeji ukiwa umestawi vizuri, eneo la wazi lenye nyasi nyingi.

Vidonge vya asili vilivyotengenezwa kwa kutumia miti shamba vina rangi ya kijani, vimewekwa kwenye kifaa maalumu na kumwagwa kidogo kwenye meza.